Kwenye picha hii tunaweza kuona magari mpya mpya ambayo yameegezwa kwenye kiwanja cha kuuza magari kwa ajili ya wanunuzi kuja kujichagulia na kujionea magari tofauti tofauti.